Ndani ya jengo safi, wanawake wamesimama na baadhi yao wameketi kwa utulivu, wanashona nguo kwa ustadi na wakitumia cherehani. Wengine wakifwatilia kwa umakini, wakiashiria kujifunza kwa vitendo kupitia elimu ya watu wazima.

Jengo la shule lenye madarasa mengi limesimama kwa mvuto. Kuta zake zikiwa zimechorwa picha za kielimu, huku bustani za maua mbele yake zikipangwa kwa ustadi. Na nyasi fupi zikitandaza mandhari ya utulivu, na ujifunzaji wa furaha kwa elimu ya msingi.

Ndani ya maabara safi ya shule. Samani za kujifunzia zimepangwa kwa utaratibu mzuri na mabomba ya maji yamewekwa imara kwa ajiri ya usafi, kabla na baada ya majaribio ya vitendo vya kisayansi ili kuimalisha elimu ya sekondari.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye miundombinu ya kisasa, wakitumia kompyuta kujifunza kwa vitendo huku mwalimu akisimama imara katikati yao akitoa maelezo kwa umakini na weledi.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu cha kujifunzia, wanatumia kompyuta huku wakifatilia kwa umakini mafunzo ya kiufundi na kivitendo. Mtu mmoja amesimama nyuma yao kwa utulivu akiwaongoza kwa uweredi, hali inayoonesha mandhari ya elimu ya ufundi stadi yenye muelekeo wa teknolojia na maarifa ya kisasa.

Wanaume ndani ya jengo lenye mitambo ya kisasa, wamevalia glavu na barakoa kwa usalama, wakifanya marekebisho kwa umakini mkubwa na kuonyesha umahiri wao katika elimu ya ufundi na mafunzo ya vitendo.